Kompyuta ni kifaa muhimu sana kinachosaidia katika masomo ya kidijitali. Kwenye upande wa kulia, kuna mwanafunzi ambaye ameketi juu ya kiti, huku akifuatilia somo lake la kidijitali kwenye mtandao. Mwalimu pia anaonekana kwenye upande wa kushoto, akiwa ameketi juu ya rundo la vitabu.

Mwanafunzi mvulana ambaye ana nywele zilizochanika, nywele za rangi nyeusi. Ameshika tamaa, mbele yake juu ya meza kukiwa na kompyuta yake ya mkononi ambayo huenda anaitumia katika masomo yake ya kidijitali.

Jukwaa la masomo ya kidijitali linahusisha mambo mengi na pia linahusisha vifaa vingi. Watu wanapojihusisha na utumizi wa jukwaa hili, wengi kutoka sehemu mbalimbali za nchi, wanaweza kuwasiliana. Vifaa hivi vinavyoonekana ni kama tarakilishi, simu ya mkononi na kompyuta kibao.

Mvulana ambaye ana nywele za rangi ya kahawia ameketi kando ya msichana ambaye ana nywele za rangi nyeusi. Wote wawili wameshikilia vikombe mkononi huku wakionekana kuwa makini sana kwenye vifaa vyao vya kielektroniki yaani tarakilishi za mkononi. Huenda wakiwa katika shughuli za masomo ya kidijitali.

Mwanadada ambaye amejifunga na kuvalia kama muislamu, ameketi juu ya kochi, huku akishughulika na talakilishi iliyo juu ya meza, huenda katika harakati za kuingia kwenye somo la kijidigitali.

Bango linaloonyesha tofauti zilizopo kati ya masomo ya kidijitali, na masomo ya moja kwa moja darasani. Kati ya tofauti hizo ni kwamba, masomo ya kidijitali yanaweza kufanywa mahali popote pale, bora tu mtu awe na kifaa kinachohitajika. Huku masomo ya darasani, ikionyesha kwamba lazima mtu awepo pale darasani.

Mvulana mdogo ameketi. Huku akiwa amevalia sweta ya rangi nyekundu na pia anavipokea sauti masikioni. Anatumia tarakilishi iliyo mbele yake, huenda kwa manufaa yake mwenyewe ya kudurusu ama akifuatana na kile anachofundishwa kwenye somo la kidigitali.

Mwanafunzi ambaye amevalia vipokea sauti zenye rangi nyeupe, na hata kuvalia sweta yenye rangi ya kijani, anaonekana kuwa makini, kuelekea kompyuta iliyo juu ya meza yake, na ananakili huenda kile anachokipata kupitia somo la kidijitali.

Bango ambalo linaonyesha vifaa tofauti vinayotumika katika masomo ya kidijitali. Kati ya vifaa, ni madaftari na hata pia kompyuta za mkono zinazofahamika kama tarakilishi. Kofia ya kuhitimu iko hapa, ishara ya kwamba mtu anayejifunza kupitia mtandao pia anaweza kufuzu.

Binti mdogo ambaye ana nywele zenye rangi nyeusi, akiwa makini sana kutumia kalamu yake, kunakiri kwenye daftari. Huenda akifuatiana na mwalimu kwenye komputa kibao iliyo mbele yake, katika masomo ya kijidijitali.

Mwanaume ambaye amevalia shati lenye rangi ya kijivu akiwa amevalia vipokea sauti maskioni. Anaonekana kuwa makini sana akitazama tarakilishi ya mkononi iliyo mbele yake juu ya meza. Huenda katika shuguli za masomo ya kidijitali.

Tarakilishi ya mkononi ikiwa juu ya meza. Kwenye skrini kuna mwalimu ishara ya kwamba huenda ni wakati wa somo na mikono ya anayejifunza inanakili kwenye madaftari kile kinachofundishwa

Bango ambalo linaonyesha masomo ya kidijitali, kuna kompyuta na hata wahusika katika masomo haya, ikitia ndani mwalimu pamoja na wanafunzi ambao wakitumia kompyuta ya mkononi, wanaweza kuwasiliana na kuendeleza masomo yao wakiwa mahali popote.

Ndani ya darasa, kuna wanafunzi wavulana na ata wasichana. Wanafunzi wakionekana kujishugulisha na masomo ya kidijitali. Hawa watatu waliyo kwa mbele kabisa wameonyesha vidole vyao kwenye kompyuta iliyo ya rangi nyeusi iliyo mbele yao.

Mwanamume ameketi juu ya kiti cha mbao. Mbele yake kuna tarakilishi ya mkononi iliyojuu ya meza. Tarakilishi hii huenda inatumika katika masomo ya kidijitali. Mwanamume anatabasamu ishara ya kwamba anafurahia somo lake.

Binti mdogo anatabasamu akiwa amevalia vipokea sauti vyeusi. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi ambayo huenda anaitumia katika masomo yake ya kidijitali. Kutabasamu ni ishara ya kwamba anafurahia somo lake.

Bango ambalo linaonyesha vifaa tofauti vinavyotumika katika masomo ya kidijitali. Kati ya vifaa hivyo, ni tarakilishi ya mkononi. Wakati mtu anajihusisha na somo la kidijitali, anaweza kufuzu.

Mwanamume ambaye amesonga kwa umri ameketi huku mbele yake kukionekana kompyuta juu ya meza. Mwanamume huyu anatumia kompyuta ili kujihusisha na masomo ya kidijitali. Anatumia kalamu kunakili mambo tofauti tofauti katika daftari lililo juu ya meza.

Mwanamme ambaye ameshikilia tama na ana nywele za rangi ya kahawia, ana umakini sana kumuelekea mwanamme aliye kwenye skrini yake ya tarakilishi. Kando ya tarakilishi, kuna kikombe cha kahawa na kijiko.

Bango linaloonyesha umuhimu wa masomo ya kidijitali. Kwenye kompyuta hii kuna simu ya mkononi ambayo ina maandishi yanayoonyesha kwamba masomo ya kidijitali yanawasaidia watu kusoma kwa njia tofauti.

Bango linaloonyesha masomo ya kidijitali, kuna kompyuta kibao na pia mkono ambao unatumia kalamu kuandika, huenda ukiwa katikati ya somo la kidijitali.

Mwanaume ambaye amevalia vipokea sauti venye rangi nyeusi maskioni amevalia pia miwani. Ana nywele zenye rangi nyeusi. Mbele yake juu ya meza kuna tarakilishi ya mkononi yenye rangi ya kijivu huenda anaitumia katika masomo ya kidijitali labda kudurusu.

Binti akiwa na uso ulio na tabasamu, amevalia shati yenye rangi nyeupe, pia masikioni ana vipokea sauti vyenye rangi nyeupe. Ana umakini sana kuelekea kile kinachoendelea, kwenye tarakilishi iliyo mbele yake, huku akinakili kwenye daftari.

Ndani ya chumba cha masomo huenda maabara ya kompyuta kuna wanafunzi pamoja na mwalimu wao wakiwa wanaendelea na somo la kidijitali. Kila mwanafunzi ameketi kando ya kompyuta, wengi wakiwa wameinua mikono.

Msichana mdogo ambaye amevalia miwani na vipokea sauti masikioni, akiwa na nywele zilizofungwa vizuri, ana umakini sana kuelekea tarakilishi iliyo mbele yake juu ya meza huenda akifuatana unyo kwa unyo na funzo la kidijitali linaloendelea.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike ambaye huenda ni a chuo kikuu ana mikono yake juu ya kibodi ya tarakilishi yake. Huenda akipiga chapa ya chochote kile ambacho ameagizwa na mwalimu wakati wa somo la kidijitali.

Bango linaloonyesha masomo ya kidijitali likiwa na maandishi E-learning. Vile vile kuna mwanadada ambaye huenda ni mwanafunzi au mwalimu anayeonyesha kidole labda kusaidia kuelewa jinsi ya kutumia kifaa.

Mikono ambayo huenda ni ya mwanamke imeguza kibodi ya tarakilishi ya mkononi. Mwanamke huyo huenda anajihusisha na masomo ya kidijitali yanayofanyika mahali popote wakati wowote ule.

Mvulana mdogo pamoja na mama yake ama huenda mwalimu wake wapo makini sana kwenye kifaa yaani tarakilishi ya mkononi iliyo kwenye mapaja ya mwanadada huyo. Wote wawili wamevalia vipokea sauti maskioni ili kusikiliza kinachoendelea labda somo la kidijitali.

Binti mwenye umri wa kati anaonekana kuwa makini kwenye karatasi aliyoishikilia, ana nywele za rangi nyeusi zilizo na mtindo wa kupindika, kando yake kuna tarakilishi na nyuma kuna rafu enye rangi ya kijivu.

Mwanamume aliye na nywele zenye rangi nyeusi amevalia vipokea sauti masikioni huku akitazama tarakilishi iliyo juu ya meza mbele yake. Nyuso za watu wengine tofauti zinaonekana kwenye skrini ya tarakilishi hiyo.

Msichana ameketi chini huku akiwa ameshikilia tarakilishi yake ya mkononi. Ana nywele zenye rangi nyeusi. Yupo makini kwenye skrini huenda akidurusu kwa ajili ya mtihani.

Katika ukumbi kuna viti vilivyopangika kwenye safu ambavyo ni vya rangi nyekundu, viti hivi vimejaa watu ambao wapo makini kabisa kumsikiliza anayewahutubia kwenye jukwaa.

Ndani ya chumba cha kompyuta ambacho mara nyingi kinajulikana kama maabara ya kompyuta. Chumba hiki kina meza pamoja na kompyuta zilizopangwa vizuri. Dari lina taa zinazotoa mwanga wa kutosha, ndani ya chumba.

Katika chumba cha kulala, huenda ndani ya shule ama bweni, kuna kitanda kilichotengenezwa kwa mbao ambacho kimetandwa malazi vizuri. Chandarua ya rangi nyeupe inaning'inia kutoka kwenye dari.

Katika chumba ambacho mara nyingi kinatumika kama cha mazoezi na wanafunzi wa chuo kikuu. Ndani yake kuna wanafunzi ambao wengi ni wa kiume wakijishughulisha na kufanya mazoezi ya aina tofauti.

Ndani ya chumba cha kulala ambacho huenda ni sehemu ya bweni la shule. Kuna vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina mto wenye rangi nyeupe. Kuna mlango kando ya vitanda hivyo.

Ndani ya chumba ambacho huenda ni maktaba kwenye shule ya upili ama chuo kikuu. Kuna viti pamoja na meza zilizopangwa kwa njia ya utaratibu. Rafu pia zimejaa vitabu vya aina tofauti vinavyotumika na wanafunzi katika kudurusu.

Katika shule nyingi kuna eneo hili ama chumba hiki kinachojulikana kama maktaba. Maktaba hii ina milango ya mbao ambayo ni ya rangi ya kahawia. Kwenye maktaba, wanafunzi hufika pale ili kujifanyia udurusu wa kibinafsi ama kuchukua vitabu kwa ajili ya masomo yao.

Ndani ya ukumbi ambako viti vimeweza kupangwa kwa safu zilizonyooka. Sakafu ya ukumbi huu imeweza kutiwa vigae vyenye rangi nyeupe. Viti vyenyewe vikiwa vimepangwa katika makundi tofauti.

Ndani ya chumba cha kompyuta kuna kompyuta nyingi ambazo zimepangwa vizuri kwenye meza. Ndani ya chumba hiki kuna watu ambao huenda ni wanafunzi wa chuo kikuu waliofika hapa kwa ajili ya masomo yao ya kidijitali.

Mabuku tofauti tofauti yakiwa yamepangwa vizuri, huenda ni ndani ya maktaba .Wengi wanachagua vitabu vya kusoma kwa njia tofauti ndani ya maktaba ili waweze kuvitumia katika kudurusu.

Ndani ya darasa ambalo ni tupu lina viti pamoja na madawati yanayo tumika na wanafunzi. Kwa mbele kabisa ndani ya darasa hilo kuna ubao wa kuandikia. Ukuta wa darasa ukiwa ni wa rangi nyeupe.

Cumba cha kisasa, huenda cha kukodeshwa kwa wanafunzi wa chuo kikuu, kina kuta ambazo zimepakwa rangi maridadi yenye kijani. Chumba chenyewe kikiwa na dirisha linalosaidia kuleta mwanga wa kutosha ndani. Kuna meza na pia kiti ambacho huenda kinatumika katika kudurusu.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao vimepangwa kwenye safu. Kila kitanda kikiwa kimetandazwa vizuri. Dirisha lililo na vioo linasaidia kupitisha mwanga wa kutosha dani ya chumba hiki.

Ndani ya chumba cha kulala kuna vitanda vilivyo tengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kimetandazwa vizuri kwa shuka zilizo na rangi ya mraba. Huenda ni chumba kinacho tumika na wanafunzi wa shule ya upili.

Katika uwanja wa mpira wa vinyonya, kuna binti ambaye anacheza mchezo huo. Anaonekana kuwa katika shughuli ya kupiga mpira .sakafu ya uwanja huu ukiwa ni wa blue .

Ndani ya mahabara ya kompyuta, kuna wanafunzi wasichana huenda ni wa shule ya upili. Kila mwanafunzi yupo makini kwenye kompyuta iliyo mbele yake. Madirisha yaliyo na pazia, yanaleta mwangaza wa kutosha ndani ya chumba hicho.

Darasa tupu ambalo limejaa viti vilivyopangwa kando ya meza. Kuna ubao mweupe unaotumika na mwalimu, kuwanakilia wanafunzi. Dirisha kwenye upande wa kushoto, linaonekana kupitisha mwanga katika chumba hiki.

Ndani ya uwanja wa mpiwa wa wavu, kuna timu mbili ambazo zinaendeleza mchezo huo. Msichana wa timu moja amevalia sare yenye rangi ya samawati huku mwengine wa timu hio nyingine amevalia sare ya kijani kibichi. Mashabiki kwa kando wanaonekana wakishangilia mchezo huo unapoendelea.

Ndani ya chumba cha kulala ambacho huenda ni sehemu ya bweni ya shule ya chuo kikuu kuna kiti ambacho kinatumika na mwanafunzi katika kudurusu. Kitanda pembeni kinaonekana kwenye mkono wa kulia. Kimeweza kutandazwa shuka zenye rangi tofauti.

Chumba hiki ambacho kinajulikana kama maktaba mara nyingi kinapatikana katika shule hasa shule za upili ama vyuo vikuu. Ndani yake kuna rafu ambazo zimepangwa vitabu tofauti. Kuna sehemu ambazo ni za kuketi na kusoma.

Sehemu ya shule, huenda ndani ya darasa. Wanafunzi wameketi juu ya viti na kulaza vichwa vyao juu ya meza. Katikati yao kuna mwanamme ambaye amevalia koti lenye rangi nyeusi, huenda akiwa ni mwalimu.

Ndani ya chumba cha kulala huenda sehemu ya bweni, ndani ya shule ya upili, kuna vitanda vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kikiwa kimetandazwa shuka yenye rangi ya kijani. Juu kuna vyandarua ambavyo ni vya rangi nyeupe. Ukuta ukiwa na picha za kupendeza.

Ndani ya chumba cha kulala, huenda katika bweni la shule, kuna vitanda vya chuma. Na vitanda hivi vimeweza kuwekwa magodoro yaliyotandazwa vizuri .Kuna dirisha linalopitisha mwanga kwenye chumba hiki na ukuta umeweza kupakwa rangi ya cream .

Kando ya barabara kuna uzio uliotengenezwa kwa mawe na kuwekwa chuma huenda ukizunguka eneo ambalo ni hosteli zinazotumika na wanafunzi wa chuo kikuu. Bandiko hili la hosteli lina wakaribisha wengi kuweza kupata vyumba kwa ajili ya kulala.

Chumba ambacho huenda ni darasa la chuo kikuu, lina viti na madawati ambayo hayana wanafunzi. Huko mbele kuna dirisha lililo na vioo ambalo linasaidia kupitisha mwangaza wa kutosha ndani ya darasa hilo.

Ndani ya chumba cha kulala kuna kitanda cha ghorofa kilicho na fremu za chuma. Kila kitanda kimeweza kutandazwa mto juu yake. Dirisha linasaidia katika kuleta mwanga wa kutosha ndani ya chumba. Vilevile kuna kabati ndogo yenye rangi ya kahawia kando ya kitanda.

Jengo la ghorofa, ambalo huenda ni eneo la shule, huenda ni madarasa yanayotumika na wanafunzi, katika shughuli za masomo. Jengo limepakwa rangi nyeupe, mbele yake, kuna bustani lililotengenezwa kwa maua mazuri.

Katika chumba cha kulala cha wanafunzi wa chuo kikuu, chumba hiki huenda ni cha kisasa. Ndani yake kuna jokofu yenye rangi ya kijivu na kando ya jokofu kuna meza inayotumika na mwanafunzi katika kudurusu.

Ndani ya jumba cha kulala ambako kuna vitanda vilivyo tengenezwa kwa mbao, vitanda vyenyewe ni vya ghorofa na vimeweza kutandazwa malazi laini, kiti kilicho tengenezwa kwa mbao kinaonekana, madirisha yanaopitisha mwangaza yameweza kuwekwa pale.

Kitanda cha ghorofa ambacho kimetengenezwa kwa chuma. Kipo ndani ya chumba cha kulala ambacho huenda ni sehemu ya bweni la shule. Kando ya kitanda kuna kiti chenye rangi ya samawati.

Ndani ya chumba hiki cha kulala ambacho huenda ni cha mwanafunzi wa chuo kikuu, kuna kitanda kilichotandazwa vizuri. Kando yake dirisha ambalo limetiwa pazia. Dirisha hilo linasaidia kupitisha mwangaza. Vile vile, kuna vifaa vya kielektroniki kama vile: jokofu

Tarakilishi nyingi zimepangwa vizuri kwenye meza. Huenda ni sehemu ya maabara ya kompyuta ndani ya shule. Kompyuta hizi zinatumika na wanafunzi kwa ajili ya masomo yao ya kidijitali. Kila skrini ina rangi ya samawati.

Hema lenye rangi nyeupe, nyekundu na hata samawati. Chini ya hema hilo kuna watu waliojaa ambao wanashangilia wote ambao wanajihusisha katika mashindano ya kuogelea. Wanaoshindana wanaogelea katika kidimbwi ambacho huenda ni sehemu ya shule.

Katika uwanja wa shule kuna wanafunzi waliovalia mavazi yenye rangi tofauti, baadhi wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi nyekundu na nyeusi. Huku wengine wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya kijani na nyeusi. Wanaonekana kufungwa macho labda ukiwa ni mchezo wanaoufurahia.

Wanafunzi wawili ambao huenda wana mahitaji maalum, mmoja aliye kwenye upande wa kulia anajulikana kama zeruzeru ama albino. Mara nyingi wanafunzi walio na mahitaji haya, wanavalia kofia ili kuweza kujizuia na jua kali.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi, wote wakiwa ni ya jinsia ya kike. Nywele zao ni za rangi nyeusi. Mwanafunzi amevalia miwani. Wanaonekana kukitazama kitu kinachovutia macho kilicho mbele yao.

Hueda ni ndani ya darasa lenye wanafuzi waliona mahitaji maalum. Kwa mbele kuna hawa watatu, wawili wakiwa ni wanaume, mmoja akiwa ni mwanafuzi wa kike. Mwanafuzi wa kike aliye upande wa kushoto na yule aliye upande wa kulia wamevalia miwani.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wenye mahitaji maalum kuna wanafunzi pamoja na walimu. Kwa mbele kabisa kuna msichana ambaye amevalia sweta yenye rangi la waridi anayeonekana kuzoezwa na mwalimu kufungua mdomo wake labda kutamka herufi zilizo kwenye kompyuta iliyo mbele yake.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum kuna watu wawili huenda mmoja akiwa mwanafunzi na mwingine mwalimu. Mwanafunzi amevalia sweta yenye rangi ya njano huku mwalimu amevalia sweta yenye rangi ya samawati. Mwalimu amemshikilia mwanafunzi mkono akimuelekeza kwa kile anachohitaji kufanya.

Mwanafunzi ambaye huenda ana mahitaji maalumu, kwa sababu anatumia lugha ya ishara, ikionekana. Ameketi, huku mbele yake kukiwa na kifaa cha kompyuta, ambacho anakitumia katika masomo ya kidijitali. Nyuma yake kuna rafu iliyopangwa vitabu, kwa njia nzuri.

Huenda ni katika darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mvulana huyu mdogo mwenye umri wa kadri, ameketi huku akicheza na vidude vyenye rangi tofauti vilivyo mbele yake juu ya meza.

Mvulana mdogo aliye na uso ulio na furaha sawia na mwalimu wake. Wanafurahia mchezo ulio mbele yao, huenda ikimsaidia mwanafunzi huyu ambaye ana mahitaji maalum kusoma masomo yake.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wapo darasani, wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara, ikionyesha kwamba mwanafunzi huyu huenda ana mahitaji maalum hasa yanayohusiana na kusikia. Nyuma yao, kuna chati ambazo zimeandikwa nambari tofauti tofauti.

Msichana mdogo aliye na nywele zenye rangi ya kahawia anaonekana kuwa makini sana kufuatana na kile ambacho anaonyeshwa na mwalimu na simu ya mkononi. Mwalimu wake akiwa na nywele za rangi nyeusi. Huyu msichana huenda akawa na mahitaji maalum.

Mwanadada ambaye amevalia shati yenye rangi ya samawati akiwa na nywele za rangi nyeusi, anatabasamu usoni anapotumia mikono yake kuashiria jambo fulani. Huenda akiwa ni mwalimu anayemsaidia mwanafunzi aliye na mahitaji maalum.

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum, kuna watu tofauti. Kati ya watu hawa, ni msichana aliyesimama, akiashiria kwa mkono kuzungumza na mwalimu aliye mbele yake. Utumizi wa ishara ni kuonyesha kwamba huenda mwanafunzi huyo ana mahitaji ya kusikia.

Ndani ya darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum, kuna wanafunzi wa jinsia ya kiume, ambao wamevalia sare zenye rangi ya samawati. Wanaonekana Kwa mbele ambao ni wawili, wanatumia lugha ya ishara kuwasiliana.

Mvulana mdogo ambaye amevalia T-shirt yenye rangi nyeupe, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ishara ya kwamba huenda yeye ni mlemavu. Anashuglikiwa na mwalimu wake, aliye na nywele zenye rangi nyeusi, aliyevalia shati lenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wawili; mmoja akiwa ni wa kike, huku mwingine akiwa ni wa kiume. Wamevalia sare zenye rangi ya kijani kibichi, mbele yao kuna ubao ambao umeandikwa maandishi kwa kutumia chaki. Wanafunzi hawa wanawasiliana wakitumia lugha ya ishara, huenda kwa sababu wana mahitaji maalum ya kutosikia vizuri.

Huenda ni katika darasa la wanafunzi walio na mahitaji maalumu. Kuna mwanaume huyu ambaye ana watoto wa jinsia tofauti. Kati ya watoto, kuna yule aliyembeba mapajani, huku akiwa na kitabu cha kuwaonyesha picha, watoto hao.

Ndani ya darasa ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kuna binti huyu ambaye nywele zake ni za kahawia anaandika akisaidiwa na mwalimu wa jinsia ya kiume aliye na rangi ya kahawia.

Mwanafunzi pamoja na mwalimu wake, wapo katika shughuli za kujifunza. Wakiwa wamevalia aproni, huenda mwanafunzi huyu aliye na mahitaji maalum, anasaidiwa na mwalimu katika somo la kupika .

Ndani ya darasa ambalo huenda ni la wanafunzi wenye mahitaji maalum, kuna wasichana watatu ambao wanaoneka wakiwa na nyuso zenye kutabasamu. Kati ya wasichana yule aliye katikati ana nywele zanye rangi ya kahawia huku wale wengine wawili wakiwa na nywele zenye rangi nyeusi.

Binti mdogo pamoja na mwanadada ambaye huenda ni mwalimu ama mzazi. Binti huyu huenda akiwa na mahitaji maalum anawasiliana na mwanadada akitumia mikono ama lugha ya ishara, kuonyesha kwamba huenda ana mahitaji ya kusikia.

Mwalimu ambaye anatabasamu anashughulika na mwanafunzi aliye na mahitaji maalum. Mwanafunzi huyu ni mvulana, na ana nywele zenye rangi nyeusi huku akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Ndani ya darasa la wanafuzi wenye mahitaji maalum. Kuna mwanamke ambaye uenda ni mwalimu, amevalia shati lenye rangi ya samawati. Kando yake kuna mwanafunzi ambaye amevalia miwani.

Wanafunzi ambao huenda wana mahitaji maalum wakiwa katika shungli za kusoma pamoja na mwalimu wao. Huenda shugli za upishi. Wakifundishwa jinsi ya kupima vipimo hususa wakati wa upishi.

Mwanafunzi msichana amabaye amevalia miwani huenda akiwa na mahitaji maalum, yupo katika chumba cha kujifunzia pamoja na mwalimu wake ambaye anamwelekeza kufanya kazi ya mikono na kukarabati vitu vya aina tofauti wakitumia mbao.

Ndani ya darasa, huenda darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalumu, kuna mwanafunzi mvulana mwenye nywele zenye rangi ya kahawia, amejishughulisha pamoja na mwalimu wake, anayemsaidia kwa kutumia vidude vilivyo juu ya meza.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi. Mwalimu akiwa ni wa jinsia ya kike huku mwanafunzi akiwa ni mvulana. Wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara, kuonyesha kwamba huenda mwalimu ama mwanafunzi ana uhitaji wa kuskia ana upungufu wa kuskia.

Kikundi cha wanafunzi kimeketi kikizunguka meza, watatu wakiwa ni wa jinsia ya kike mmoja akiwa ni wa kiume. Mwanafunzi mmoja aliyeketi kwenye upande wa kulia ameketi ndani ya kiti cha magurudumu ishara kwamba ana mahitaji maalum, huenda yeye ni kilema.

Ndani ya chumba cha maabara, wanafunzi pamoja na walimu wapo katikati ya somo la sayansi. Kwa mbele kabisa kuna mwanafunzi ambaye amevalia shati la njano anaonekana kuchunguza ndani ya hadubini. Mwanafunzi huyu huenda ana mahitaji maalum na anasaidiwa na mwalimu wake.

Binti ambaye ana nywele zenye rangi nyeusi. Rangi yake ikiwa ni ya kahawia, anaitazama skrini ya tarakilishi yake, uso wake ukionekana kutabasamu, huenda sababu anawasiliana na marafiki ama wanafunzi wenzake kupitia kompyuta.

Mwanaume ambaye huenda ni kilema amakalia kiti cha magurudumu, mwanaume huyu yupo mbele ya darasa huenda akiwa ndiye mwalimu wa darasa hili, wanafunzi wameketi juu ya viti venye rangi nyeupe.